Duka hili ni la manguo za wanadada. Nguo zenyewe zina rangi tofauti na zinapendeza. Kuna nguo ambazo ni fupi, zingine ni refu, zingine ni za aina la suruali.

Hii ni duka la suti. Suti ambazo ziko hapa zimenyooka kweli kweli. Kuna aina tofauti tofauti, na pia rangi ni tofauti tofauti. Kuna manjano, kuna buluu, kuna nyekundu, kuna nyeusi, na zinginezo.

Hii ni duka ambayo inauzwa; viatu, kofia, mishipi, skafu za wanaume. Pande hii kuna viatu za aina tofauti, tofauti na pia kofia ni za mwonekano wa kitofauti. Viatu zenyewe ni mpya.

Hapa ni dukani ambapo pana uzwa nguo za wanaume. Kuna shelfu ambayo inauzwa shati za wanaume ambazo zina cholar . Shati hizi ni shilingi mia nane na hazina mchoro yoyote ila kuna zile ambazo zina maandishi.

Huyu hapa si mtu mbali ni manekane ambaye amevalishwa rinda lenye rangi mingi tofauti na kichwani amevalishwa kofia nyeupe yenye rangi nyeusi mwisho, na pia amevalishwa miwani. Manekane huyu ni wa kuonyesha watu jinsi ukivaa nguo hiyo utakaa.

Hii ni duka ya Woolworths ambayo ni duka la kisasa na huko ndani kunauzwa nguo mpya. Kuna michongo ya kufananisha ambayo imevalishwa nguo. Nguo ambazo zinapatikana hapa ni nguo za wanadada za hali ya juu.

Hili ni duka la manguo na viatu. Viatu ambavyo vinauzwa hapa ni viatu vya chini na pia kuna viatu vya kisigino kirefu. Pia kunauzwa manguo mahali hapa.

Hapa ni duka la nguo ambazo ni nguo za mitumba. Zinauzwa shilingi hamsini. Kuna watu ambao wanapita wakizitazama, na pia kuna mnunuzi mmoja ambaye amesimama akinunua. Nguo hizi ni za rangi tofauti, lakini hata sana ni nguo za pande ya juu.

Hili ni duka ambalo lina vitu za wanawake. Ukiingia tu unapatana na mikufu ambayo ni ya aina tofauti. Pia kuna miwani na pia kuna beti. Juu kabisa kuna picha za wanadada ambao wamepigwa.

Hili ni duka, la manguo la La Rosa. Ndani yake kuna mpangilio mzuri wa manguo kulingana, na utakavyo. Na pia kuna viatu pande moja, na pia kuna begi . Duka hili linapendeza kweli kweli.

Hapa ni dukani la manguo, ambapo pana uzwa nguo mpya mpya ambazo hazijafunguliwa. Nguo hizi ni masharti ya aina tofauti na pia kuna koti ambazo ni aina tofauti.

Gari hii iko kwenye barabara. Ni ya aina ya Volkswagen. Ina rangi mweupe na pande zingine ina rangi mweusi. Ina mataa ambayo inawaka rangi ya mchungwa.

Mahali hapa ni barabarani na kando yake kuna nyumba za aina ya ghorofa na pia kuna maua, kuna gari hii aina ya Volks Wagen ambayo ni nyeupe na ina magurudumu meusi na pia ina rangi nyeusi kwingine, gari hii ni gari ya kifahari.

Hapa kuna watu. Kuna mtu mmoja ambaye amevalia reflector ya rangi ya kijani na pia kuna watu wengine wawili. Kuna gari mbili ambazo ziko chini ya mti, na moja ni ya aina ya tuk tuk .

Kuna gari hili la aina ya trela ambalo linatumika kubeba magari ambayo yanatolewa upande mmoja kuenda upande mwingine. Trela hili la rangi ya mchungwa limebeba magari madogo aina mingi.

Gari hili la kijani liko kando ya barabara. Nambari yake ya usajili ni KEB 874. Ni gari la muundo wa kitofauti sana.

Mtu huyu ambaye amevalia shati la samawati, mweupe, anamsalimia baba ambaye amenunulia familia yake gari. Mama na mtoto wanatazama wakitabasamu.

Hii ni gari ambayo imetengenezwa kwa minajili ya kubeba gari kuzitoa mahali zinatengenezewa mbaka mahali zinapelekwa, gari hizi ambazo zimebebwa ni za muundo tofauti na pia rangi tofauti.

Hili ni gari la aina ya Subaru ambalo linaragi mwekundu nambari ya usajili ni KCW nambari ikiwa ni 564G.

Hii ni gari ambayo mlango wake mmoja umefunguliwa, pia dirisha ya mlango huo iko nusu. Kuna viti nne ndani. Mbili zimeachana; ya dereve na ya mwenzake hapo mbele, na pia nyuma kuna mahali ambapo watu wawili wanaweza keti.

Hapa kuna gari ya aina ya Volkswagen. Gari hii ni nyeupe na ina mataa ambayo ni ya kisasa. Mbele yake kuna jengo ambalo ni kubwa na pia kuna miti mingine mrefu na nyingine fupi.

Hii ni soko ambao ni soko kubwa ya vitunguu. Watu hapa, wanauza vitunguu kwa wingi. Vitunguu zingine zimemwagwa chini, zingine ziko kwenye magunia, kuna watu ambao wamekaa na wamekalia zingine. Kuna viti ambazo ziko mahali hapa.

Hapa ni soko. Ni soko kubwa sana. Watu wanaonekana wakitembea, na wengine wako kwenye gari. Miavuli ya aina tofauti, ungedhani ni pambo yanatumika kwa kukinga wauzaji kutokana na jua kali.

Hapa ni sokoni, soko ya nje, ambapo watu wametandika gunia chini na kuekelea vitu vyao. Hapo wanauza mboga. Kuna mama ambaye amechuchumaa, anachagua mboga zake.

Hapa ni duka la kuuza maua. Kuna maua ambazo zimewekwa kwenye ndoo za rangi tofauti. Kuna maua ambazo pia zimewekwa kwenye makaratasi tayari kuuzwa. Maua haya yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu.

Hapa ni sokoni na kwa soko hili kuna watu ndani. Kuna boksi ambayo imebeba viazi na gunia ambayo imebeba karoti. Mahindi pia yanauzwa hapa, nyanya na pia kuna mandizi ambayo yamefungiwa juu.

Hapa ni sokoni. Hii ni soko ya matunda ambayo ni safi sana. Matunda ambazo ziko mahali hapa zimepangwa kwa ustaarabu. Zingine zimewekwa kwenye vikapu zingine zimewekwa kwa karatasi. Mandizi yamepangwa juu na pia kuna aina tofauti tofauti ya matunda.

Hii ni soko ya kabeji. Soko yenyewe ni chafu. Kabeji zingine zimetandikwa chini na zingine ziko kwenye magunia na juu ya soko hilo kuna makaratasi ambayo yanatumika kama kinga.

Hapa kuna soko ambayo ina upande wa juu na upande wa chini, kuna biashara tofauti ambazo zinafanyika mahali hapa. Kuna watu ambao wanauza picha ambazo zimechorwa, kuna soko ambayo inauzwa mboga na pia kuna duka ambayo inauzwa manguo, mwisho kabisa kuna mtu ambaye anauza mabegi.

Hapa ni sokoni; soko ya viatu. Aina ya viatu hizi ni champali na zingine ni za plastiki. Champali hizi ni za rangi tofauti tofauti kama vile kuna bluu, kuna rangi ya zambarau na rangi zinginezo.

Hapa ni sokoni. Soko hili, paa yake haijatengwa vizuri; kuna mashimo, na pia wamama hawa wanauza mboga. Wameketi wakingoja wateja. Kuna mama mmoja alikuja na mwanawe na pia kuna vireti na pia kuna ndoo ambazo wanatumia kuoshea mboga.

Hapa ni sokoni, soko hii imejaa bidhaa. Kuna soko abazo ziko pande ya nje, ambazo zina miavuli juu na pia kuna soko ambazo ziko mapandani na pia watu wanauza vitu tafauti na kuna kredi za mbao ambazo zimepangwa pia.

Hapa ni sokoni ambapo panauzwa mikufu na bangili iliyotengenezwa kwa kutumia vipande vya kanga, kuna mtu ambaye amevaa shati nyeupe ambaye anakagua.

Hii ni soko la matunda na kwa soko hii kuna wasichana wawili. Msichana wa kwanza amevaa rinda lenye rangi nyeupe na nyekundu na ameweka barakoa kwenye shingo. Msichana wa pili amevalia shati la buluu.

Mahali hapa ni soko ambayo inauzwa tikiti maji. Ndani ya tikiti maji kuna rangi nyekundu na nje ni rangi ya kijani. Kuna lori ambayo iko hapo na pia kuna miavuli ya rangi tofauti.

Hii ni soko na soko hii imejaa kujaa. Ni soko ya matunda. Juu kumewekwa mandizi ambayo yameiva na mandizi ambayo ni mbichi pia kuna aina za maembe na pia kuna watu ambao wananunua wengine wakiuza.

Hapa kuna watu aina tofauti, kuna wakulima na pia kuna wauzaji ambao wanauza nyanya. Nyanya hizi haziuzwi moja moja ila zinauziwa mtu ambaye anaenda kuuzia wengine. Zimewekwa kwenye vreti za mbao.

Hapa ni sokoni, na mvua imenyesha. Wauzaji wanaendelea kuuza, kuna wale ambao wamekalia gunia. Kuna wale ambao wako nje ya soko, wanatumia miavuli kujifunikia na pia kuna wale ambao wanapaa juu yao.

Hapa ni mahali ambapo nyama huuzwa. Kuna muuzaji ambaye amevalia kofia na koti nyeupe. Kuna nyama ambazo zimewekwa juu na pia kuna miguu ya ng'ombe na nyama ambazo bado hazijakatwa katwa.

Wamama hawa wanauza bidhaa zao pande zote za barabara, watu wanapita kati wamama ambao wako pande ya jua wanamiavuli na wengine hawana, nyuma ya mwavuli mwekundu kuna magunia na kuna wanaume wawili mmoja ameketi na mwingine amesimama.

Hapa ni sokono, soko la nje. Kuna watu ambao wananunua na wengine wanauza. Wenye soko hawa wameeka miavuli ambayo inazuia jua kuchoma vitu ambavyo wanauza pia kuna mama ambaye amesimama na kushikilia mwavuli.

Hapa ni sokoni. Hili ni soko la mboga na ambazo zinapatikana hapa ni kama vile, nyanya, hoho, dania, kuna pojo za kupima na pia kuna limau.

Hapa ni kwenye kibanda ndani ya soko, mahali ambapo panauzwa sweta za wanaume. Sweta hizi ni za mtumba na zinauzwa shilingi 300.Sweta hizi zina rangi tofauti tofauti na michoro tofauti.

Hapa ni duka la maua. Maua ambayo yako hapa yana rangi tofauti tofauti na mengine yamewekwa kwenye ndoo zenye maji. Kuna viti nyeupe na moja ya buluu na pia kuna watu ambao wako pande ile ingine.

Hii ni soko ambayo haina watu. Kwenye soko kuna rangi mbili ukutani, rangi ya machungwa na pia rangi nyeupe. Kuna chuma ambazo zimepita upande mmoja kuenda upande mwingine. Pia vitu zao zimefunikwa kutumia magunia.

Hapa kuna gari ndogo la kusukuma pia kuna mwavuli juu yake kando yake kuna meza na kando kabisa kuna mahali ambapo panauzwa begi, manguo pia magari yanapita.

Hapa ni Sokoni, na katika Soko hii, upande mmoja kuna jumba kubwa, ambalo ni la ghorofa, na chini yake kuna vibanda ambavyo, watu wanauza viatu za mtumba, ambazo ni viatu za michezo. Kuna gari pia ambayo inapita, na wengine pia wanauza mango ya kuvaa.

Hii ni soko ambayo inauzwa vyakula. Chakula ambazo zinapatikana hapa ni kama vile kitunguu, kuna viazi, kuna karoti, na pia kuna vitunguu saumu na mandizi. Kwa jinsi wamepanga, kuna zile ambazo ziko kwenye gunia, zingine ziko kwenye vikapu na zingine zimewekwa juu.

Hapa ni sokoni ambapo panauzwa mboga za aina tofauti tofauti na mwisho kuna mama ambaye amefunga kitambaa amevalia vazi nyekundu. Juu kabisa kumeanikwa maleso za rangi tofauti na aina tofauti tofauti. Kuna pia gunia ambayo iko kando.

Duka nyingi mahali hapa ni za kusongea watu nywele lakini mwisho kabisa kuna duka ambalo mtu anashona nguo. Viti ambazo ziko nje zimewekelea taulo na zingine pia hazijawekelewa chochote. Kuna mama ambaye anasongwa nywele na kuna vibuyu chini na pia kuna mzee ambaye anapita hapo.

Hii ni jengo ambayo ndani yake kuna soko. Soko hizi zinauza vitu kama vile parachichi na pia kuna limau. Kuna mama ambaye amejifunga leso na mwingine amebeba karatasi ambayo ni ya rangi ya manjano.

Soko hili la magunia linauzwa viatu za mtumba. Viatu ambavyo vimepangwa kulingana na muundo wake, na chini kuna ndoo ambazo zinatumika kuoshea viatu hizo.

Hapa ni sokoni wakati wa usiku. Kuna mwangaza kutokana na stima na pia kuna mtu ambaye anapita. Muuzaji amekaa kwenye kibanda chake anauza aina na mboga na pia matunda.

Huku ni sokoni na hapa kuna kibanda ambacho kinauzwa viatu za spoti za watoto. Viatu hivi vinaonekana vimeoshwa na vimepangwa kulingana na vile muuzaji anapenda. Viatu hizi ni za mtumba ambazo zinauzwa kwa bei isiyo ya juu sana.

Hapa kuna vitu kadhaa ambazo zinafanyika. Kuna mahali pa kuoshea mkono na jegi tatu ambazo zimewekwa chini. Kuna viti na pia kuna hoteli. Hata hivyo, mbele kabisa, kuna watu ambao wanauza asali.

Hii ni duka, duka ambayo inauza viungo. Viungo ambazo zinapatikana mahali hapa, ni viungo tofauti tofauti, za kazi tofauti. Viungo zingine vimewekwa kwenye bakuli ndogo, zingine zimewekwa kwenye ndoo, zingine ziko kwenye magunia, na pia kando kabisa kuna ratili.

Hii ni duka. Duka hii inauzwa kanga pamoja na leso na pia juu kabisa kuna mahali ambapo pamewekwa viatu. Kanga hizi ni za rangi tofauti na zingine zimechanganyika rangi. Pia kuna kamera ya usalama ya rangi nyeupe.

Hapa ni sokoni ambapo panauzwa vitu tofauti kama vile kuna nanasi ambayo yako ndani ya ndoo. Kuna machungwa, kuna mandizi ambayo yamewekwa juu na pia kuna pocho ambazo zimewekwa ndani ya mkebe ambao uko ndani ya beseni.

Hii ni soko kubwa ambayo ni ya mapambo, soko hii inauza vitu ambazo zimetengenezwa kutumia mkono na pia kuna zingine ambazo zimeshonwa pia kutumia mkono, watu ambao ukuja mahali hapa sana sana huwa watalii.

Nyumba hii ambayo inajengwa haijamalizika inajengwa kwa umbo la pembe tatu kando yake kuna miti mifupi ambayo ina maua ya kupendeza.

Hapa kuna jengo ambalo ni duka za kuuza vitu ambazo zinatumika kwenye mijengo, kuanzia kwa paa hadi kwa sakafu. Maduka haya ni matatu tafauti.

Jumba hili kubwa limepakwa rangi mweupe na kwenye paa kumewekwa matufali ambayo yamepangwa vyema. Kuna lango nyeusi na pia kwenye ukuta kuna waya ambazo zimewekwa kwa kuzingatia ulinzi.

Kwenye ukutu huu ambao una seng'enge juu na taa kuna karatasi ambayo imeandikwa "kuna nyumba ambayo ina vyumba mbili za kulala ya kukodesha" ambayo imeandikwa nambari ya simu kuwa ni 0784723525.

Roshani hii imetengenezwa kutumia mbao kwenye sakafu na pande mwingine unaweza kuona magari ambazo ziko chini na pia unaweza kuona miti na manyumba mengine. Roshani hii hayuko nyumba ya chini mbali ya juu.

Katika eneo hili kuna nyumba hizi tatu ambazo zinafanana na zote hazijamalizika. Nyumba hizi zimepakwa rangi tatu tofauti, rangi hizo ni kama vile, nyeupe, hudhurungi na pia manjano.

Hii ni jumba la kifahari sana. Jumba ambalo limetengenezwa kwa maarufu. Ina madirisha makubwa na nyasi ambayo imetengenezwa ikatoshana. Pande moja kuna ukuta na pande mwingine kuna miti na maua.

Nyumba hii ndefu, ni nyumba ya ghorofa ambayo imeundwa kwa muundo wa kisasa. Kila nyumba, ina roshani yake na nyumba hii ina rangi tatu, manjano, nyeupe na pia rangi ya kijivu.

Hapa kuna jengo ndefu la ghorofa na pia kuna mti ambao umebandikwa karatasi inayosema kuna nyumba za kupanga vya chumba cha kulala kimoja, mbili ama tatu na nambari ya simu ambayo imeandkwa hapo ni sufuri saba mbili mbili mbili nane moja saba saba sufuri.

Nyumba hii ina muonekano mzuri sana. Nyumba yenyewe ni ya kifahari. Ndani kuna ua ama mti ambao uko huko na pia ina lango nzuri. Ukuta wake umerembeshwa kwa kutumia mawe ya aina tofauti na rangi ya nyumba hiyo ni rangi ya kijivu.

Hapa ni kwenye duka kuu ambapo kunauzwa matunda ya aina tofauti tofauti na pia upande mwingine kuna jegi ambazo ni za glasi zimebeba asali na pia upande mwingine ambapo kuna mtu ameinama ni upande ambao unauzwa viungo na vitu zingine kadhalika.

Hapa ni duka kubwa, upande wa vitu za kuosha vyombo, kuna sabuni za kuosha vyombo ambazo ziko kwa njia ya maji. Sabuni hizi zina harufu tofauti na zimetengenezwa kitofauti, zingine ni za machungwa na zingine ni za ndimu.

Hapa ni kwenye duka kuu upande wa juisi, juisi ambazo zinauzwa hapa zingine ziko kwenye chupa na zingine ziko kwenye boxi, ni juisi ambazo ni za aina tofautitofauti na zina ladha tofauti.

Hapa ni kwenye duka kuu upande wa kuuzwa chakula cha mbwa. Kuna chakula ambazo zimepakwa za aina tofauti, ladha tofauti za mbwa wadogo na mbwa wakubwa, na pia bei yake ni tofauti.

Upande huu wa duka kuu, unapatikana vitu kadhaa kama vile mipira ya rangi na aina tofauti ,kuna baiskeli za mpya za aina tofauti na pia kuna viti ambazo zina rangi tofauti, kama vile nyeupe ,krimu na rangi ya kijivu.

Hapa ni duka kubwa upande wa matunda na mboga, ambazo zimewekwa kwenye kisanduku hiki ambacho kinazipatia ubaridi ambao unafaa. Mahali hapa kumewekwa bango ambazo zinaonyesha bei ya bidhaa ambazo unanunua, na kipimo ambacho kinatumika hapa ni kipimo cha kilo moja.

Hii ni duka kuu ya Carrefour ambayo imepangwa kwa mpangilio mwema, na kusaidia wateja kujua mahali vitu ziko. Kuna namba ambayo iko juu, inaashiria mahali ambapo vitu ziko.

Kwenye jengo hili, kuna biashara aina tofauti tofauti ,kama vile, kuna mahali ambapo mtu anaenda kununua miwani, pia kuna mahali ambapo wanauza viatu vya bata, but hata zaidi, kuna Quickmart ambayo inafunguliwa masaa ishirini na manne, kila siku, kila wakati na pia mbele, kuna magari ambazo ni za aina tofauti, zimesimamishwa.

Hii ni duka ya viatu ambayo ina viatu vya rangi tofauti na muundo tofauti. Duka hii viatu havijapangwa na mpangilio mwema na pia kuna makaratasi ambayo yametolewa kwenye viatu yakawekwa kando.

Kwenye duka kuu kuna huu upande ambao una aina tofauti, tofauti za kahawa. Upande mwingine kuna poda ya chokoleti ya kukunywa na pia kuna viashiria vya kuonyesha bei.

Hii ni duka kuu ambayo imepangwa vitu kulingana na aina yake kama vile kuna mahali ambapo panauzwa mboga, pengine ni mahali ambapo mikate na keki zinatengenezewa na pia mbele kabisa ni mahali ambapo kunafanyiwa vipimo.

Upande huu wa duka kuu la Cleanshelf tunapata sabuni wa unga, sabuni ya kipande, tunapata manukato ya kunukisha nguo vizuri, tunapata sabuni za kuoga, dawa za meno, Detol ya kuua vidudu na pia mafuta ya uto.

Kwenye duka hii kina upande huu ambao ni upande wa vileo. Vileo hivi kulingana na viashiria vyake ni vya bei ya juu. Kuna vileo ambazo ziko kwa box na zingine ziko kwa chupa.

Hapa ni ndani ya duka kuu upande wa kuuzwa samaki. Hapa ndipo utapata nyama ya samaki na samaki hao wamewekwa kwenye barafu. Kuna kibao ambacho kinaonya watu wote wasiguse nyama yoyote kutumia kwa mkono wao.

Upande huu wa duka unauzwa chakula cha wanyama kama vile paka na mbwa. Chakula hicho kimepangwa kwa vipango vitofauti. Kama vile, kuna vipango vidogo na kuna vipango ambazo ziko kwenye magunia.

Kwenye duka kuu kuna upande huu ambao wanauza vitu za watoto. Kama vile kuna baiskeli za rangi tofauti na baiskeli hizi ni nyingi sana. Pia upande wa mwisho kuna gari ndogo ambazo zinauzwa, za langi mweupe na pia rangi mwekundu.

Hapa ndiko kuna kiingilio cha kuingia kwenye duka kuu la Carrefour. Pia kuna mkinzi ambaye amesimama kando na pia kuna watu ambao wako ndani tayari. Kando yake kuna Springvalley ambapo wanauza kahawa za aina tofauti.

Hapa ni wa duka kuu na juu kuna taa ambazo ni ndefu zimewekwa na pia sakafuni kumechipuka na pande zote mbili kunauzwa vitu ambazo ni tofauti kama vile kunauzwa jik kunauzwa sabuni wa unga wa kuosha nguo na kadhalika.

Katika duka hili kuu, kunapatikana vitu za usafi za kila aina, perfume ya kusogesha, siagi ya kupata mkate, mafuta ya nywele, mafuta ya kujipaka.